Hawa ni wanamichezo wa ndondi kitengo cha walemavu wa timu ya Kenya wakipiga picha pamoja na aliyekua gavana wa Nairobi Mike Sonko ,katika hafla moja iliyofanyika hapo awali .

Hili ni darasa wanalosomea wanafunzi ndani ya darasa hili kuna viti vinavyotumika na wanafunzi kuandika, sakafuni mwa darasa hili pamesafishwa na panangara kweli kweli.

Hili ni bango la kutumia kufunza wanafunzi darasani. Bango hili lina mchoro wa saa na wanaonyesha dhidi ya kusoma saa kwa watoto vichekechea.

Hapa ni darasani na kwenye ubao kumeandikwa tarehe, mwezi na mwaka. Maswali ambalo mwanafunzi ameulizwa kwenye ubao ni, je, ni vipi Samweli alivoitikia alipoitwa na Mungu?

Hapa ni sehemu ya mkutano ya moto. Pahali hapa ndipo watu wanakutana panapotokea mkasa wa moto. Nyuma ya bango hili kuna pipa la maji.

Hiki ni chumba cha kupata huduma za mtandao. Ndani ya chumba hiki kuna meza ambayo juu ya meza zenyewe kumewekwa tarakilishi pamoja na vifaa vingine vya kutumia kupata huduma za mtandao. Kuna viti vinavyotumika vyeupe.

Hili ni rafu. Rafu hili limegawanywa katika sehemu mbalimbali, ambazo zinatumika kuhifadhi ama kuwekea mteja mzigo wake anapoingia sehemu hii. Kwenye sehemu hizo za rafu, kuna faili tofauti tofauti ambazo zimewekwa humo.

Mwanariadha, wa taifa la Kenya, kwa jina la Kimani, anaelekezwa baada ya kushiriki kwenye mbio ambazo zimetamatika. Wako ndani ya uwanja ambao umejaa mashabiki wengi waliokuja kuhudhuria mashindano haya. Kuna wapiga picha mbalimbali ndani ya uwanja huu.

Huyu ni mmojawapo wa washiriki wa mchezo wa riadha wa timu ya taifa ya Kenya. Mwanariadha huyu anaonyesha bango la kuonyesha kuwa amefuzu kwenda kuhudhuria michezo ya olimpiki iliyoandaliwa nchini Ufaransa mwaka Elfu mbili ishirini na nne.

Hiki ni cheti kinachoongelea umuhimu wa maji. Kinatuashiria kuwa maji ni uhai, vilevile kinaendelea kutufafanulia vyanzo vya maji, matumizi kuu ya maji, jinsi ya kutumia na kuhifadhi maji na njia tofauti tofauti za kuhifadhi maji yenyewe.

Hili ni darasa la kidato cha kwanza. Kwenye mlango kumewekwa alama kuonyesha ni kidato kipi cha kwanza kuweza kubainisha kwa madarasa mengine.

Hawa ni wanamichezo wa michezo tofauti tofauti walemavu. Walemavu hawa wameketi kwenye viti vya gurudumu ambavyo wanatumia kusonga na kucheza michezo yao mbalimbali.

Hawa ni wanariadha wakishiriki katika mchezo wa kukimbia kwenye michuano iliyofanyika hapo awali. Anayeongoza ni raia wa Kenya kwa jina Kimani huku akifuatwa na raia wa Brazil anaitwa Santos.

Hii ni chati ambacho kinatupea maelekezo ya jinsi ambayo tunafaa kutupa takataka katika mazingira yetu, chati hii inatuelekeza jinsi ya kutupa takataka zinazooza haraka na zile ambazo haziozi haraka inavyoonekana kwenye chati.

Hili ni bango linaloonyesha darasa la chekechea la kwanza. Bango hili linaashiria anyewafunza wanafunzi hao kwa jina mwalimu Agnes, akiwakaribisha wanafunzi pamoja na wanaotaka kumwona.

Hawa ni wanamichezo wa kitengo cha olimpiki ya walemavu, wakionyesha bango la fedha ambayo wamekabidhiwa na mmoja wapo wa wahifadhi wao. Wamesimama wakipiga picha na kuna mwingine anayetumia kifaa cha kusonga akishikilia bango lenyewe.

Hawa ni wanariadha ambao wanashiriki katika mchezo wa kukimbia. Anayeongoza ni mkenya kwa jina Kimani, akifuatwa na mwenzake ambaye anatoka nchi nyingine.

Hiki ni chumba cha kupata huduma za kidijitali, ndani ya chumba hiki, kuna viti, meza, juu ya meza kuna tarakilishi, ambazo zinatumika ku- kuangalia mambo mtandaoni na kupata huduma za kidijitali.

Hili ni darasa la watoto chekechekea ,ndani ya darasa hili kuna ubao ambao umeandikwa maandishi ambayo watoto hao wanasoma, vile vile kuna kiti cha mwalimu hapo kando , juu ya ubao kuna herufi tofauti tofauti ambazo wameandikiwa wanafunzi hawa wa chekechea ili wazisome.

Huu ni uwanja wa mchezo wa watoto chekechea. Uwanjani humu, kuna vifaa vya kucheza vya watoto chekechea hao. Vilevile kuna miti ambayo imepandwa karibu na ukuta au ua ya kuleta kivuli.

Huyu ni mwanadada muinua chuma kwa majina Hellen Wawira. Hellen Wawira ana ulemavu fulani wa mwili. Hapa Hellen Wawira ako kwenye chumba cha kujenga mwili akifanya mazoezi kwa mashindano yanayofuata.

Huu ni uwanja wa mchezo. Ndani ya uwanja huu kuna vibembea vinavyotumika kubembea. Nyuma ya vibembea hivi kuna miti iliyopandwa. Kando ya miti kuna chumba ambacho kiko katika harakati ya kujengwa.

Hizi ni tarakilishi pamoja na vitabu ambavyo vimewekwa juu ya meza. Tarakilishi hizi ziko na vipanya vyao vinavyotumika kufunga na kufungua na kufanya shughuli za kiteknolojia ndani ya tarakilishi hizi.

Hili ni darasa ambalo wanafunzi wanasomea. Kando ya darasa kuna maua ambayo yamepandwa na kukatwa vizuri . Katikati ya darasa na maua yenyewe yaliyopandwa kuna njia inayotumika kutembelea hapo shuleni.

Hii ni ratiba ya darasa inayotumika kuonyesha ni somo gani linafunzwa kwa wakati upi. Ratiba hii imewekwa ukutani ndani ya darasa ndiposa wanafunzi waweze kuona masomo walionayo. Inawaongoza wanafunzi wakati wa kuanza masomo na wakati wa mapumziko.

Hapa ni darasani. Ndani ya darasa hili, kuna ubao mweupe ambao kuna maneno yaliyoandikwa kwa kutumia kalamu ya alama ya muda. Chini ya ubao kuna kifutio cha ubao kinachotumika kufuta maneno yaliyoandikwa ubaoni.

Huu ni uwanja wa mchezo. Uwanjani humu kuna wanafunzi ambao wanashiriki katika mchezo wa kukimbia. Wanafunzi wengine wameketi wakiwashangilia wenzao.

Hili ni chumba ambalo limechengwa katika sehemu hii, chumba hili limechengwa kwa kutumia bidhaa za kisasa kuna mabati ambayo yametumika kuwekwa paa ya njia ya kisasa, vile vile kuna nyasi ambayo imepandwa mbele ya chumba hili.

Huu ni mchezo wa kandanda wa walemavu nchini Kenya. Mchezo huu unaleta aina mbalimbali ya wale walio lemaza miguu, mikono na hata macho kushirikiana pamoja.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha watoto chekechea. Ukurasa huu unaashiria mahitaji ya familia, vile vile kuna picha tofauti tofauti za mahitaji ya familia. Kuna watoto wakila chakula, kuna watu wanachota maji, watu wako makazini, nguo, masomo na matibabu.